Shamba la ndizi ambayo mogomba yake imepandwa kwa utaratibu maalum. Kuna migomba iliyoweka ndizi na ingine bado. Shamba hili migomba yake ina matawi ya kijani kumaanisha migomba hii inapata maji ya kutosha.

Mama, mtoto na wanaume wawili wanatengeneza mahindi, hii ni baada ya kugongoa mahindi na kutoa uchafu wowote. Wameanika mahindi nje kwa jua ili ikauke na kutoa unyevu wowote.

Shamba la ndizi ambayo migomba yake imepandwa katika utaratibu maalum. Ndizi moja imeweka mkungu wa ndizi ambao ni mkubwa, ndizi ni muhimu kwa sababu inampa mkulima lishe au chakula na pia humpa fedha baada ya kuuzwa.

Shamba ya ndizi iliyopandwa kwa utaratibu mama anakata ndizi iliyokomaa. Ndizi ni muhimu kwa sababu inatupa chakula na bado tukienda tukiuza ndizi inatupa pesa. Hii ina maana kuwa ndizi inasaidia uchumi wetu na ndizi inatupa afya.

Mikungu ya ndizi kutoka shambani imebebwa juu ya gari nyeupe kupelekwa sokoni, hii humpa mkulima fedha na kumlipa wafanyikazi wa shamba. Hii husaidia kuguza uchumi wa nchi na bado kuendeleza maisha ya mwanadamu.

Shamba la ndizi ambayo migomba yake imepandwa kwa utaratibu maalum. Matawi yake ni ya kijani kushiria kuwa ina afya na inapata maji ya kutosha. Wakulima wapo ndani ya ndizi wanaonekana kwa umbali.

Soko wazi la ndizi, ndizi zimelazwa sakafuni ili ziuzwe. Mbele yake, ni magari makubwa ambazo ndizi zinatolewa ndani. Ndizi ni muhimu kwasababu, inampa mnunuzi chakula, na inampa muuzaji fedha.

Mkungu wa ndizi iliyoiva, ndizi ni muhimu katika mwili wa binadamu ambapo inasaidia kinga ya mwili. Ndizi pia ni chakula inayompa mtu nguvu, ndizi pia ni muhimu kwa sababu inapouzwa inaleta pesa mfukoni.

Chumba cha ukulima wa ng'ombe wa maziwa. Ng'ombe mwekundu na madoa meupe, anakamuliwa kutumia chombo maalum. Kando yako, ni ng'mbe weupe na madoa meusi, wamesimama wamengoja kukamuliwa.

Shamaba la ndizi ambayo migomba yake imepandwa kwa utaratibu maaluum. Ndizi moja ambayo imeweka ndizi ya kukula imeshikiliwa na miti. Hii ni kwa sababu hiyo ndizi isianguke kabla haijakomaa. Ndizi ni muhimu kwa sababu inampa mtu afya na mkulima inampa pesa.

Ndizi mingi iliyowekwa pamoja, kando yake kuna mwanaume anayeinua ndizi na kuweza juu. Nyuma ya ndizi kuna kibanda kilichojengwa kwa karatasi. Ndizi ni muhimu kwa sababu ni chakula tunachofaa kukitumia ilikujenga afya.

Mkulima wa ng'ombe yupo zizini anakamua ng'ombe mwekundu na madoa meupe mkulima huyu amevalia nguo ya kijani. Upande mwingine kunaye ng'ombe mwingine wa maziwa mweupe na madoa meusi.

Jikoni muhudumu anaosha vyombo. Kuosha vyombo ni muhimu kwa sababu baada ya kula ama baada ya kupika sufuria na vyombo zinafaa kuoshwa ili zikauke ndipo baadae zikaweze kutumika. Vyombo chafu havifai kutumika.

Mwanaume aliyevalia nguo nyeusi amefungia ng'ombe katika kibanda maalum ilikukamua ng'ombe. Kibanda hiki husandia anayekamua iliasisumbuliwe na ng'ombe wakati anakamua ng'ombe.

Shamba la ndizi amabayo migomba yake imepandwa kwa utaratibu. Ndizi hizo zimeweka na kukomaa. Ndizi imekua mzito hadi imeshikwa na vijiti ili zisianguke. Ndizi ni muhimu kwa sababu inampa mwanadamu lishe na ikiuzwa inaleta fedha.

Ng'ombe mwekundu wa maziwa amefungwa miguu. Mama anakamua ng'ombe ili kupata maziwa. Upande wa nyuma ng'ombe wa kiume mwenye rangi nyeupe amesimama.

Shamba la ndizi iliyopandwa kwa utaratibu maalum. Mhudumu ambaye ni wa kiume yupo shambani na kifaa maalum cha kupima ukubwa wa shamba ili kujua ekari kamili iliyopandwa ndizi.

Vijana wanapanda migomba ya ndizi barabarani, ishara ya kuonyesha kuwa barabara imeharibika zaidi. Hii ni njia pekee wanayotumia vijana kuwaelezea viongozi wao kuwa barabara imeharibika na inahitaji kurekebishwa.

Ndizi ya kuchemsha yenye ngozi ya kijani. Mkono unatoa ngozi hii ili sehemu ya ndani nyeupe inayolika ipatikane na kupikwa ili ikaweza kulika.

Kibanda cha kuuza ndizi, kitunguu, machungwa na matunda mengineyo. Kibanda hiki ni cha muhimu kwa sababu kinampa mnunuzi aina yoyyote ya matunda na kinampa muuzaji fedha.

Kiwanda cha maziwa, wahudumu wanamwaga maziwa katika chombo maalum cha kuchemsha na kutoa uchafu kwenye maziwa. Wahudumu wengine wanaleta chupa ya maziwa ili yaweze kutengenezwa na kutolewa uchafu na kutengeneza vitu zinginezo.

Shamba la mahindi, mkulima amepata pigo kubwa kwa sababu mahindi yake imepatwa na ugonjwa. Mahindi yake inaonekana haijazaa vizuri kwa sababu ya magonjwa iliyopatwa nayo.

Jumba la ng'ombe wa maziwa, Mkulima amelitengeneza kwa utaratibu ili ng'ombe wakaweze kula na wakaweze kuishi kwa amani. Katikati yao ni njia inayotumika na mkulima kupita kwenda kila pande ya hili jumba.

Shamba la ukulima wa ng'ombe, ng'ombe weusi na ng'ombe mweupe mwenye madoa meusi wanakamuliwa. Wanakamuliwa kutumia chombo maalum. Wahudumu wawili wanachukua maziwa katika chupa za maziwa na kuzipeleka mahali panapohitajika.

Chumba cha ng'ombe wa maziwa. Mkulima ametengenezea ng'ombe wake chumba maalum ambayo wanalala, wanakunywa na wanakula kwa utaratibu. Hii inasaidia ng'ombe kutopatwa na magonjwa au kunyeshewa na kuleta shida yoyote ile.

Wakulima wa ng'ombe wanapeleka ng'ombe sehemu ya kuwaosha ili kuua kupe na wadudu wengine wanaosababisha magonjwa na hasara katika jamii, haswa kwa mkulima anayefuga wanyama.

Zizi la ng'ombe iliojengwa kwa miti. Ndani ya zizi ng'ombe watano, wanne weusi, mmoja mweupe. Kando ya zizi kuna mabaki ya malishe ya ng'ombe iliyowekwa pamoja ili kutegeneza mbolea.

Shamba la ndizi, migomba ya ndizi imepandwa kwa utaratibu. Katikati ya migomba kuna mitaro iliojaa magugu. Mama yupo shambani, anakagua shamba lake kwa kutoa magugu.

Maabara ya hospitali, mhudumu yuko ameshika chupa na bidhaa maalum ya kutoa vitu katika chupa. Mhudumu huyu amevalia barakoa na nguo nyeupe. Mhudumu anafanya kipimo cha vitu ambavyo ameletewa na mgonjwa.

Ng'ombe mweupe amesimama na mwaaume mmoja ameinima anamkama ng'ombe. Hili ni eneo la jagwa maana tunaona mchanga hauna nyasi yoyote. Ng'ombe hana kiu na ana afya kumaanisha analishwa vizuri.

Shamba la ndizi ambayo migomba imepandwa kwa utaratibu. Matawi yake ni ya kijani inaashiria kuwa inapata maji ya kutosha. Inapata maji kupitia kwamba au mifereji ya maji inayopita chini yake. Hii migomba ni michanga, na wakati utakaofika itaweka ndizi na kuenda kuuzwa.

Chumba cha kuhifadhi chakula ya ng'ombe, nyasi zimefungwa katika vifungo vinavyotoshana ili iwe rahisi kubeba, kuweka, bali pia kuzuia uharibifu.

Mhudumu yuko katika maabara anafanya vipimo. Upande wake wa nyuma kuna picha ukutani ya rais wa tano wa Kenya William Samoe Ruto. Nyuma yake kuna mashine inayotumia umeme kufanya kazi.

Shamba la mahindi. Mimea hii ya mahindi imeliwa na wadudu. Wadudu hao waaribifu wanaharibu hii mahindi na tunaona afya ya hii mahindi kuwa ni mbaya na inahitaji dawa maalum ikaweze kuyatibu au kuwauwa hawa wadudu.

Mkungu wa ndizi, uliokatwa kwa utaratibu. Ndizi hizi rangi yake ni kijani, na imewekwa hapa kwa minajili ya kuuzwa. Ndizi ni muhimu kwa sababu, inampa mtu afya na kukinga mwili kwa sababu ni matunda.

Ng'ombe watatu wa maziwa wa kizungu, wamelala kwenye uwanja uliojaa nyasi za rangi ya kijani. Wamelala kwa ishara ya kushiba zaidi.

Shamba la ndizi ambayo migomba yake jmepandwa kwa utaratibu maalumu. Matawi yake ni ya kijani kuashiria kuwa inapata maji ya kutosha. Katikati yake, kuna mkulima anayekagua ndizi iliyoiva ama iliyokomaa aweze kuikata na kuipeleka sokoni.

Mkilma wa ngombe amevalia mavazi ya kuzuia sumu kumdhuru, anapuliza ngombe na dawa dhidi kupe wanaonyonya damu wakufe, hii pia inasaidia ngombe kukua kwa afya na kuzuia magonjwa mbali mbali.

Ngombe wawili wa rangi nyeusi maadoa meupe wanakamuliwa. Wanakijiji wamesimama upande wa mbele kungoja maziwa ili wakanunue wapike chai na vyakula vinginevyo.

Shamba la mahindi , mkulima ameshika mahindi moja ambao imevamiwa na wadudu. Wadudu hawa ni waharibifu kwa sababu, wanakula mahindi na inaweza kuwa kuharibika kabisa yasiweke mazao. Hii inasababisha magonjwa kwa ule mahindi.

Ndizi ya kuchemsha yenye ngozi yake rangi ya kijani. Mkono unatoa ngozi hili, sehemu nyeupe inayolika ipatikane ichemshwe na iliwe.

Duka la maziwa lenye mlango wa kijani. Wahudumu wapo nje wawili. Mmoja mwenye nguo nyeusi anaweka rekodi mwingine mwenye nguo nyeupe anatengeneza chupa. Chupa zipo nje, zingine zimefungwa zingine zimefunguliwa.

Mama aliyevalia kitambaa nyeupe anakata ndizi iliyokomaa. Mama aliyevalia nguo nyekundu na mtoto mgongoni ameshikilia hiyo ndizi inayokatwa ili isianguke. Kando yake ni mwanaume anayepita kwenda shughuli zake.

Mkungu wa ndizi ambayo rangi yake au ngozi yake ni ya kijani. Ndizi hii imesimama katika mgomba. Nyuma yake tunaona matiwa ya ile mgomba wake, ndizi hii iko karibia kukomaa na itakatwa kupelekwa sokoni.

Shamba la ndizi ambayo migomba imepandwa kwa utaratibu, matawi yake ya kijani kuashiria kuwa inapata maji ya kutosha, chini yake kuna mimea ya kijani inayoonekana kama mboga.

Mkungu wa ndizi ambazo zimeiva, rangi yake ni majano ambayo imesimamishwa sakafuni. Ndizi hii ina umuhimu kwa sababu inampa mtu shibe anapokula na inaeza uzwa na kumpa muuzaji fedha au pesa.

Shamba la ndizi iliyopandwa kwa utaratibu maalum. Upande wa kulia kuna miti ya miba chini kwa udongo kuna mimea midogo midogo kama mboga. Katikati kuna ndizi iliyopandwa hivi majuzi.

Soko wazi la ndizi, wauzaji ambao ni wanawake wameketi chini, wamepanga mikungu ya ndizi ili wakauze, nyuma ya o ni wanaume wanaopanga ndizi ili kuyapeleka masoko mengine, ndizi ni muhimu kwasababu inampa mtu afya.

Mkungu wa ndizi iliyoiva. Ndizi inampa mtu afya, inampa mwili kinga na inapouzwa inaleta tufedha. Ndizi ni muhimu kwa afya ya binadamu kwa maana ni tunda inaipa mwili kinga.

Jumba la ng'ombe wa maziwa, ng'ombe mweupe na madoa meusi anakamuliwa kutumia bidhaa maalum. Bidhaa hizi kutumiwa kukamua ng'ombe ilikurahisha kazi kwa mkulima ambaye angetumia mikono na angechoka sana.

Zizi la ngombe wa kizungu wa maziwa. Zizi limetengenezwa kwa bao. Mkulima amesimama nje ya zizi, anakagua ngombe wake. Kando ya zizi ni miti iliyopandwa kwenye foleni.

Shamba la ndizi ambayo migomba imepandwa kwa utaratibu, matawi yake ni ya kijani kuashiria kuwa inapata maji ya kutosha, chini yake kuna mikoba iliyokatwa kuashiria kuwa kuna kdizi iliyokatwa kupelekwa sokoni.